Hii ni ofisi ya serikali ya Kenya ambayo inaitwa the Judiciary ambayo inasaidia watu kupata haki punde unapokuwa na mizozo au unapata kuwa na shida. Ukienda pale utasaidiwa kupata suluhisho ama kuenda kortini.

Hizi ni vitambulisho ambazo baadhi ya watu waliweza kujisajili, ili waweze kupata huduma za serikali. Kitambulisho unaweza kupata punde unapofikisha umri wa miaka kumi na tisa.

Hili ni ofisi kuu la serikali linalojulikana kama huduma Kenya. Ofisi hili linasaidia kwa kama kupata kitambulisho, ukitaka kupata pasipoti ama huduma mbalimbali za serikali. Inapatikana katika mji kuu ya Kenya Nairobi.

Hapa ni jukwaa la kucheza mpira, ambapo tunaona ni timu ya wanawake wanacheza na mpira na kando yake tunaona washabiki wamekaa na wanatulia ili waweze kujua mshindi ni nani punde ambapo mchezo utakapoisha.

Hawa ni mashabiki wa Kenya ambao wamekusanyika katika jukwaa, ili kuweza kushangilia kenye kiliwaleta hapo. Wamebeba bendera ili kuonyesha wanafurahia nchi yao.

Hawa ni maafisa wa serikali wanasaidia wakenya kujisajili kwa mojawapo wa mradi wa wanaserikali ili waweze kupata huduma mzuri wanapotaka usaidizi.

Hawa ni mashabiki ambao wamejikusanya katika jukwaa ili kuwapa motisha wanariadha au wachezaji ambao wamekuja ili waweze kushinda. Wamebeba bendera ili kuonyesha ni timu gani wanataka kushabikia.

Hawa ni maafisa wa serikali ambao wamekuja kuwasaidia wakenya, kwa kujisajili katika mradi ya mojawapo ya serikali. Watu hawa wanawasaidia kuchukua majina na pia infomeshoni yoyote yenye serikali inataka kujua kuhusu mkenya huyo.

Hawa ni maafisa wa serikali wanaopatikana katika ofisi kuu la huduma center, ambalo linawasaidia wakenya kujisajili kupata kitambulisho na pia wako na tarakilishi inawasaidia kusajili watu.

Hawa ni maafisa wa serikali ambao wanajulikana kama kuwa katika kundi la upinzani. Wamekusanyika na kuita watu ili waweze kuyaeleza matatizo yao na malalamishi yao, ili waweze kusikizwa na kusaidiwa kwa kenye chochote wanachotaka.

Hawa ni mashabiki ambao wamekuja kwenye jukwa ili kuweza kushabikia watu wao. Wamebeba hadi vuvuzela na firimbi, wanawaonyesha wanariadha ama wachezaji wanawafurahia na kuwapa motisha ili waweze kushinda.